Nyumba iliyojengwa na kuwekezwa makuti juu, pia Lina nguo zilizonikwa mbele kando kunayo ukuta iliyorangi kijivu.

Mji mkubwa ulio maghorofa, ikiwa na kuta nyeupe, na nyingine ya vioo vyeusi. Pia kunayo barabara yenye tukutuku ya rangi manjano na nyeusi. Pia kunao watu wanaovuka.

Viti mbili vya plastiki vya rangi ya kijani kibichi. Kando kunayo kuta nyeupe na mbao za rangi hudhurungi. Pia kunayo fan ile upande wa juu na kapeti ya rangi nyekundu.

Meli kubwa, yenye rangi nyeusi, inayoelea majini, likiwa na jengo kubwa la rangi nyeupe na posti mbili nyeupe, ikiwa na mabehewa za rangi samawati na nyekundu.

Msikiti ulio na kuta ya rangi nyeupe na mistari ya rangi kijani kibichi pia inayo maandishi ya rangi nyeusi kwa kando kunayo pikipiki iliyobebwa mwanamke mwenye kofia ya hudhurungi na bagi yake.

Mji ulio na ghorofa moja ya kuta ya rangi pinki chini, kunayo magari yaliyopakiwa pia kunayo ukumbi wa watu na posti za stima zilizo chimbiwa katikati humo.

Mji ulio na maghorofa makubwa, moja ukiwa na msalaba kwa kati na kuta ya hudhurungi. Pia lina ua nyeupe na kwa kando kunayo magari yaliyo nyeupe na ya kijivu.

Jumba kubwa lililo na ukuta wa rangi nyeupe pia rangi kijani kibichi lina vipaza sauti upande wa juu pia kunazo nyaya za umeme zilizopita juu.

Lori yenye kichwa cheupe na nyeusi lililoandikwa kwa maandishi ya kijani kibichi ikiwa na nambari ya usajili, KCL 336W mbele yake limebeba behewa lekundu.

Nyumba ilivyoezekwa paa ya makuti. Kuta zake zikiwa nyeupe kwa nyuma miti ya minazi mirefu iliyomea vizuri.

Feri mbili zinazoelea majini zote za rangi samawati kwa juu na nyeusi kwa chini zikiwa zimebebea watu na magari kwa ndani.

Kuta ya nyumba iliyo na rangi nyeupe kwa juu, na kijani kwa chini, ina milango tatu. Moja mwanaume aliye na kofia nyeupe na shati nyeusi akitoka nje.

Feri inayoelea majini ya rangi ya samawati kwa juu na nyeusi kwa chini iliyo jaa watu pamoja na magari. Upande wa nyuma kunalo jengo la ghorofa na miti iliyomea kwa nyuma.

Wanaume watatu waliosimama. Wawili wenye kanzu nyeupe mwingine shati kijivu wamo ndani ya jumba lenye paa la mabati. Kando yao kitambaa cha rangi kijani kibichi.

Nyumba iliyoezekwa makuti kwa juu na kwa kando, pia ina milango ya miti. kando yao ina mikeka iliyopangwa na kwa nyuma kunayo miti ya rangi kijani kibichi.

Gari nyeusi linalopita kwa barabara chini ya pembe mbili nyeupe, kando magorofa yaliyofuatana kwa mstari pia kuna miti mikubwa na watu upande ya pili.

Mji uliojaa watu, magari na tukutuku una majumba ya ghorofa nne ikiwa na madirisha ya vioo. Posti za stima zilizosimamishwa mbele yake, nyaya zikipita upande wa juu.

Basi refu lililo na rangi nyeusi na kijani kibichi iliyoandikwa kwa maandishi makubwa ya rangi pink . Kwa nyuma kunayo stesheni ya mafuta iliyoandikwa kwa maandishi mekundu, pia nyaya za umeme zilizopita juu.

Mji ulio na majumba ya gorofa yenye kuta nyeupe, chini kuna tukutuku ya manjano yenye maandishi mekundu. Kando kuna magari meupe, nyuma kuna mwanamme aliyevalia shati la pinki na suruali ya udhurungi.

Ufuoni mwa bahari boti nyeupe rangi samawati inayoelea juu ya maji. Kwa nyuma kunayo mawimbi madogo ya bahari.

Kuta nyeupe iliochakaa na michoro mekundu. Juu ndege wawili weusi waliotua. Na kwa kando, tanki mbili nyeusi za maji, zilizo pahali juu.

Mti miti mirefu ya minazi iliyomea kwenye mchanga mweupe wa bahari imeizingira nyumba ndogo nyeupe iliyo na makuti. Kando mti kubwa iliyo na matawi mengi pana ya rangi ya kijani.

Basi refu lenye kijani kibichi yenye vioo vyeusi na maandishi mekundu kwa kwando na nyuma. Pia lori lenye kichwa nyeupe na nyeusi linapita.

Nyumba mbili kubwa na ndogo moja yenye ukuta wa rangi ya machungwa na ingine nyeupe. Juu ya kuta kuna taaa mbili za chimney na duara miwili, ikiwa na madirisha ya waya.

Nyumba kubwa, iliyo na kuta nyeupe na nyeusi ikiwa na maandishi iliyo na paa mbili na mlango mmoja. Kando, mti wa mnazi uliomea na miti mirefu ilioko kando.

Lori yenye kichwa cheupe na nyeusi lililoandikwa kwa maandishi ya samawati ikiwa na nambari ya usajili KCL 336 W mbele yake imebeba behewa lekundu.

Uwanja ulio na nyasi fupi, una miti refu ya kijani kibichi na kitambaa nyeupe kilichopitishwa kwa juu. Nyuma kuna majumba ya gorofa iliyoezekwa makuti na kuta nyeupe.

Mti ulio na matawi mapana ya kijani kibichi. Kando kuna mwamba mkubwa mweusi, mbele kuna kibanda kilichozingirwa na mbao zingine zikiwa na paa za makuti.

Tukutuku nyeusi inayopita kwenye lami, kando kuna kuta juu, miti iliyonawiri kwa rangi ya kijani kibichi, mbele yake kuna magari yaliyo pakiwa.

Uwanja ulio na nyasi fupi ya rangi kijani. Kuna wachezaji wa timu mbili moja wenye rangi kijani, wengine wenye rangi nyeupe na samawati. Kwa nyuma kuna mashabiki wengi waliojaa.

Ukuta uliyo wa rangi nyeupe inayo mandishi ya kiarabu iliyoandikwa kwa rangi nyeusi kwa kando kuna mimea ya nyasi iliyomea chini na pia kuna matawi yaliyo rangi kijani kibichi

Ufuoni mwa bahari boti la rangi ya samawati imeegeshwa. Mtu aliyevalia shati nyeupe yenye maandishi buluu. Kwa nyuma kuna miti mikubwa ya minazi iliyonawiri.

Watu watano wanaotembea ufuoni mwa bahari, kuna minazi mingi, miti na nyumba haijamaliziwa kujengwa na uwanja wa mpira wa wavu ulio na bendera nyekundu.

Nyumba iliyoezekwa paa la makuti na kuta zake pia. Fito za miti, mlango wake ukiwa uko wazi. Kwa nyuma, ipo jengo la rangi samawati.

Ufuoni mwa bahari, mtu aliyevalia shati samawati na kofia iliyo na maua ya michoro, akielekea kwenye nyumba paa samawati na kuta nyeup. Kwa kando miti mikubwa iliyonawiri.

Ufuoni mwa bahari kuko ukumbi wa watu wengi. Majini kukiwa na boti na madau mengi. Kwa kando uko mti mkubwa na kuta nyeupe.

Ufuoni mwa bahari, boti tatu zilizoelea majini, miti mirefu ya minazi, kijani kibichi. Kando kuna watu waliokaribu na kidimbwi cha maji ya kuogelea.

Ufuoni mwa bahari, mwamba mkubwa iliyo na mizizi ya mimea, kando kuna kibanda cha paa la makuti chini ikiwa na kibao cha maandishi meupe, miti mirefu ya minazi ikiwa kwa nyuma.

Wanawake na waume, wanne, majaji wakuu wakiwa wamevalia nguo nyeusi, nyekundu, samawati na manjani wakisimama kando ya wengine waliovalia suti. Nyuma, miti mirefu iliyopandwa kwa laini na ghorofa mbili kubwa.

Nyumba iliyozingirwa na ukuta mweupe na geti nyekundu, pia kuna mti mkubwa wenye rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna uwanja uliona nyasi, kando kuna barabara.

Miti mirefu ya minazi iliyonawiri zilizomea kwenye uwanja ulio na nyasi fupi za rangi kijani zilizoko karibu na ufuo wa bahari.

Ufuo wa bahari ulio na mchanga mweupe, kunao taka nyeusi pamoja na dau nyeupe na rangi samawati iliyovunjika.

Feri ilioko ukingoni wa bahari ya rangi samawati ikiwaingiza watu wengi na magari, nyuma majengo kubwa ya ghorofa, anga iliyo na mwawingu meusi madogo.

Mji uliojaa watu, gari na tukutuku una majumba ya ghorofa nne, moja ikiwa na madirisha ya vyoo, posti za stima zilizosimamishwa mbele yake , nyaya zikipita upande wa juu.

Watu wawili mtoto na mtu mzima wakitembea kwenye barabara, kando yao kuna ghorofa yenye kuta nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ikiwa na geti mbili, moja nyeupe, ingine samawati.

Nyumba kubwa yenye ghorofa ya kuta nyeupe na maandishi makubwa mekundu. Chini kuna magari yaliyopakiwa moja ya rangi nyeupe na nyingine ya kijivu.

Mashabiki walio na furaha wakishangilia kwenye mchezo wengine wakiwa na firimbi mdomoni mwengine aliye na shati nyeupe akishikilia kitambaa cha rangi kijani kibichi na maandishi meupe.

Basi mbili kubwa, moja yenye rangi kijani, ingine fedha na nyekundu. Kwa juu iko paa la mabati na mbele ghorofa nyeupe.

Feri inayoelea majini, ikiwa imejaa watu na magari, iliyo na rangi samawati na nyeupe, nyuma meli nyeupe na nyeusi ikisimama kando ya bahari.

Jumba kubwa, lenye kuta nyeupe, lina madirisha matatu huko juu, na mbili kwa chini, mataa yenye rangi nyeupe, na nyengine ya kijani.

Ukumbi wa watu wengi, wengine wakiwa wamevalia nguo nyeupe na vitambaa nyekundu na samawati kwa shingo. Wakiwa kando ya jumba kubwa lenye kuta ya rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari. Mwanaume aliyevalia shanga nyekundu shingoni, vitambaa vya samawati na nyekundu. Alijifunga leso iliyo na madoa mekundu na nyeusi, akishikilia fimbo.

Tukutuku ya kijani kibichi na manjano ina maandishi na imechorwa meupe ingine kwa manjano ikiwa na nambari ya usajili KTY B198V.

Ukumbi wa watu wengi waliovalia barakoa. Wahudumu wakiwa na tarakilishi na chupa ya maji kwenye juu ya meza nyeupe na wahudumiwa wakiwa wameketi na makaratasi mkononi.

Watu wanne walio ndani ya dau, lililoelea majini, kando yao kunayo mimea iliyomea ndani ya maji. Mbele yao kunayo milima iliyo kubwa na jua lililochomoza.

Mji wenye magari mengi, moja yenye rangi nyeusi ingine kijivu na ingine nyeupe. Kuna watu wawili mwanaume mwenye shati ya samawati na mwengine nyeupe. Kando kuna jumba kubwa yenye kuta nyeupe.

Boti mbili zinazoelea majini, moja nyeupe, ingine samawati. Kwa nyuma, majengo kubwa tatu meupe. Msikiti iliyo kwa rangi kijani, ingine ikiwa na vipaza sauti kwa juu, na nyingine likiwa na paa la makuti.

Behewa lekundu lenye maandishi meupe. Kwa chini, lori yenye magurudumu meusi na kwa nyuma lina usajili wa nambari za F412.

Nyumba ya kuta nyeupe imeezekwa makuti na msalaba kwa juu. Nyuma kuna jengo refu, leupe na miti mirefu iliyoiziba ghorofa. Na chini ua leupe iliyoizingira.

Lori yenye kichwa cheupe na nyeusi iliyo na maandishi ya rangi samawati na manjano. Pia ina nambari ya usajili KCZ 085C.

Tuktuk nyeusi, iliyo kando ya barabara, mbele yake pembe kubwa mbili nyeupe zilizopitana. Upande mwengine, ukiwa na maghorofa ya kufuatana. Katikati, nyaya za umeme zikipita juu.

Mashabiki wakishangilia, wengine wakijifunika bendera za Kenya, mmoja mwenye nywele ndefu na miwani usoni na mwanaume aliye na kofia nyeupe kichwani.

Wahudumu wawili waliokaa wakishikilia kalamu ya rangi ya machungwa na kifuniko cha samawati. Meza iliyo ya rangi ya hudhurungi pamoja na wahudumiwa walioshikilia makaratasi.

Boti kubwa lenye rangi nyeusi, na mstari nyeupe, pamoja na maandishi meupe, ilio jaa watu ndani, na kitamba kieupe, pamoja na bendera ya Kenya.

Ufuoni mwa bahari kuna mtu aliyeshikilia ufagio akiwa amesimama kwenye mchanga mweupe wa bahari, kwa kando kuna miti mirefu ya minazi iliyonawiri rangi ya kijani na kutambaa kote.

Ufuoni mwa bahari, watu watatu wanaotembea kwa maji iko boti na madau mawili pia kiwanja cha kuchezea voliboli.

Barabara iliogawanywa kwa pande mbili kulia na kushoto magari yanayopitia juu moja nyekundu, nyeusi, nyeupe na manjano.

Nyumba mbili za mabati ;moja ikiwa na mtungi wa manjano na thamosi ya samawati. Mwanamke aliyekaa chini kwa nguo ya madoa mekundu na meusi. Mbele kukiwa na maji chafu na taka.

Nyumba kubwa la ghorofa yenye kuta ya rangi nyeupe na posti za rangi kijivu kando kuna mti ulio na matawi ya kijani iliyo nawiri.

Tukutuku mbili moja ya samawati ingine manjano ilio na maandishi meupe ikiwa na nambari ya usajili KTWB 781Z.

Ufuoni mwa bahari, kunayo nyumba lililoezekwa paa la makuti. Kando kunayo mimea iliyotandaa rangi kijani kibichi na miti mirefu ya minazi iliyomea katikati ya mchanga mweupe wa bahari.

Mwanaume aliyeinama chini, aliyevalia suruali nyeusi na shati nyekundu, upande wa ndani ya kuta iliyo nyeupe na kando kunayo matawi ya rangi kijani kibichi.

Mwanariadha aliye na vesti nyekundu na shoti nyeusi akiruka. Kando kuna watu mwanamke na mwanaume waliovalia kofia nyeupe na shati rangi ya machungwa.

Nyumba ilio na madirisha mbili na kuta nyeupe, kando msikiti ulio na jengo refu na vipaza tatu za sauti, kando yake jumba lililo na saa na msalaba juu ya paa, nyaya mbili za umeme zikipita juu.

Mji ulio na majumba ya ghorofa na kuta nyeupe. Chini kuna tukutuku ya rangi nyeusi na kijani, na maandishi meupe. Kwa kando kuna magari na juu kuna nyaya za umeme zilizopita.

Feri tatu zinazoelea baharini, za rangi ya samawati, zilizobeba watu na magari. Ya tatu ikiwa na mizigo. Kuna manyumba ya ghorofa ng'ambo ya pili.

Wanawake watatu waliobeba mitungi kichwani, rangi ya manjano, wakielekea kwenye miti mikubwa na kando kuna dau lililo ufuoni.

Watu wanne, watatu waliokaa na mmoja aliyesimama wako kando ya jengo kubwa la zamani lenye madirisha manne. Pia tawi la mti unaoning'inia juu likiwa na matawi mengi.

Mji ulio na majumba ya ghorofa meupe, zingine zilizochakaa. Katikati kuna watu wawili, mmoja aliyevalia nyekundu akitembea kwa miguu, mwengine akiwa juu ya punda.

Behewa la rangi nyekundu iliyo na rangi ya mchoro samawati na manjano. Pia ina maandishi ya rangi nyeupe "FH IO460745".

Nyumba iliyo na kuta chafu nyeupe na samawati kwa chini, iliyo na msalaba katikati, pia ina maandishi meusi kwa juu na paa la mabati.

Feri mbili zinazoelea majini, zenye rangi samawati kwa juu na nyeusi kwa chini, zote zikipakia magari na watu.

Boti tatu zinazoelea majini, zote zikiwa na mchoro wa nyeusi, nyekundu na kijani kibichi, pamoja na nyeupe. Kwa nyuma, kunazo majumba zilizojengwa na mimea.

Lori inayopakiwa behewa mbili zenye rangi nyekundu ya machungwa nyeupe kando wako watu waliosimama.

Ufuoni mwa bahari, kibanda kilicho na paa yenye rangi nyeupe, post mbili za taa kwa mbele na kando. Nyuma kuna miti ya minazi mirefu, mikubwa iliyo rangi kijani kibichi, pia kuna wingu leusi.

Mwanamke aliyevalia shati na suruali nyeusi amebeba bagi begani akielekea ukumbini wa watu na askari aliyevalia nyeupe kwa tai nyeusi. Nyuma yake kuna kiingilio cha bogibogi.

Ufuoni mwa bahari, nyumba ya maankuli iliyoezekwa makuti, nyuma miti mirefu ya minazi iliyonawiri. Kuna mtu aliyesimama kwenye mchanga mweupe na kivuli cha mpiga picha ikiwa mbele.

Mwanaume aliyesimama mbele ya ndege akishikilia vibao mbili mkononi, akivalia nguo ya kijani na mistari ya machungwa, suruali nyeusi. Kando kuna magari mbili za wazima moto pande mbili ya ndege.

Wakimbiaji saba wanaume, wanne wakivalia vesti rangi machungwa, mmoja nyeusi, mwingine nyeupe pamoja na samawati na nyekundu kwa nyuma wako mashabiki wanaotazama.

Kuta yenye rangi nyeupe iliyo na shimo iliyochimbwa kwa kando ya rangi hudhurungi, kwa ndani lina maandishi ya kiarabu iliyo na maandishi meusi, chini lina maandishi meusi ya kiingereza.

Nyumba mbili kubwa iliyo na kuta za mawe na moja nyeupe kwa juu katikati mwanaume anayetembea akivalia shati ya mistari mieusi na nyeupe. Suruali nyeusi chini kukiwa na maji chafu.

Wanawake wanne waliovalia nguo nyeupe na kijani kibichi. Watatu wakiwa na begi ndogo za begani zenye mikanda mirefu.

Ufuoni mwa bahari, watu wawili waliosimama. Nyumba iliyozingirwa na makuti kwa kando na nyuma kuna dau lililoinamishwa na miti ya minazi kijani kibichi iliyo izingira.

Ufuo wa bahari ulio na taka ya bahari iliyotandaa kwenye mchanga huo pia wa baharini. Nyuma kunayo mimea na miti ya minazi iliyokuwa na kunawiri ya rangi kijani kibichi.

Barabara pana yenye imetawanywa mara mbili upande wa kulia gari la rangi nyeusi na kwa nyuma nyeupe pia kuna pikipiki na watu waliosimama ukingoni.

Boti tatu zikielea majini. Mbili zenye rangi nyeupe na samawati, ingine nyeusi pia watu wanaoogelea baharini.

Magari mawili yaliyo njiani, moja samawati ingine nyeupe, kando maduka yaliyoshikana ingine ikiwa na maandishi meupe. Posti ya stima iliyosimamishwa na nyaya za umeme kupita juu.